Mgonjwa huyu analala kwa kitanda ya hospitali. Ameangalia juu na kupanua mdomo yake na daktari anamtibu.

Hizi ni dawa ambazo ziko kwa boxi, kuna zingine ziko kwa chupa, kuna maelezo zenye zimeandikwa juu ya boxi hii na maelezo zingine zimeandikwa kwa chupa.

Mama huyu mwenye amevaa barakoa anamshika mtoto wake mdogo, na daktari anataka ampee chanjo ya mkono.

Hawa ni datari wako hospitalini na wagonjwa wamekuja hapa ili watibiwe. Daktari huyu anatoa damu kwa mgonjwa huyu.

Hapa ni hospitalini. Mgonjwa na madaktari hawa wanaendelea na mazungumzo yao hospitalini. Mgonjwa amekaa kwa kiti na daktari anamwongelesha yeye.

Mama huyu ako hospitali ameketi chini akishika mtoto wake mdogo, ana angalia akishika.

Madaktari wanafanya kazi yao hosiptalini, huyu daktari anajaribu kumtibu huyu mama mwenye amekaa kwa kiti, daktari anajaribu amtolee kitu yenye iko kwa sikio lake.

Daktari huyu amefunga kichwa yake, amevaa barakoa na kuna vitu henye amevalia machoni yake ili asugue meno ya mtu huyu mwenye amelala na kuona juu ili meno yake isuguliwe.

Mama huyu ameketi jini anamshika mtoto wake mdogo kwa kiti na anaona mtoto wake.

Hapa ni hospitali daktari anakaa hospitalini akimngoja mgonjwa , Kuna saa yenye imewekwa kwa ukuta na Kuna nambari zenye zimeandikwa hapo hili wakati mtu anataka apike simu ama anataka atoe pesa anatumia hizi nambari.

Hii ni chupa yenye iko na dawa, dawa iko ndani, kuna maelezo yenye imeandikwa juu, imeandikwa kwamba dawa yenye iko ndani ni sitini.

Dawa hizi ziko kwa boksi. Kuna zingine zimetolewa kwa boksi zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi zimepangwa mbili mbili.

Wamama hawa na hawa wa kiume wako hapa hospitalini. Wamekuja kumwona huyo mama hospitalini. Mama huyo amekaa juu ya kitanda na ameshika mtoto wake mdogo.

Daktari huyu anamsugua huyu mwenye amelala meno, wakati mtu anataka asugue meno zake anaeza enda hosiptali ili asuguliwe na daktari.

Huyu ni mganga amekaa chini , anaendelea kufanya kazi ya kuronga watu wengine. Wakati mtu anataka kumronga mtu mwingine anaeza enda kwa mganga huyu amfunze vile atamronga.

Dawa hizi zimewekwa kwa meza. Kuna yenye imetolewa ndani ya chupa na kuwekwa juu ya meza. Kwa chupa hii kuna maelezo yenye imeandikwa.

Huyu ni mfanyi biashara mwenye amekaa juu ya bikibiki yake huyu mwingine mwenye amefaa nguo yenye inakaa kama ya malaika, anaongelesha huyu akitumia mkono kuelezea.

Hizi ni machupa la dawa. Zmewekwa juu ya meza na kuna karatasi zenye zimetupwa jini tena zenye zimeandikwa maelezo. Kuna sindano na sirinji yenye imewekwa kwa juu ya meza.

Mama huyu ameketi kwa kiti na daktari anapea yeye chanjo ya mkono.

Hapa ni shule, kuna mkutano ya wazazi, viti zimepangwa ili wazazi waketi hapa, kuna mzazi mmoja ako katikati akiongelesha wazazi wengine.

Daktari huyu ameshika dawa hii yenye iko kwa chupa, anaipima kwa sirinji hii yenye ameshika kwa mkono.

Huyu ni mzee ako hospitalini, ameenda atibiwe ameweka mdomo barakoa na daktari pia ameweka barakoa yake na daktari anatibu huyu mkono.

Hapa ni msitu yenye imechomeka .moto imetokea kubwa na Moshi yenye inabanda juu . Imechoma vitu mingi hadi miti mikubwa zimechomeka tena.

Huyu anabeba dawa kwa mgongo yake anaiweka kwa mimea zake zenye amepanda kwa shamba lake ili wadudu wasikule.

Hii chupa iko na dawa imewekwa kwa meza na imefunikwa, kwa kifuniko luna maelezo yenye imeandikwa na tena kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya hii chupa tena.

Kijana huyo amesimama juu ya mawe. Anaona nyumba hii yenye imeporomoka. Nyumba hii imeporomoka kwa sababu haikujengwa vizuri.

Hapa ni ng'ombe mwenye amekufa, amekufa kwa ajili ya chakula, hapa hakuna chakula chochote yenye ng'ombe anaweza kula.

Daktari huyu ako hospitali. Amefunga mdomo yake Na barakoa, anazitoa dawa kwa boxi na anahesabu kwa meza.

Daktari huyu ameshika dawa kwa mkono yake na sindano na siringi. Anataka apime dawa hizi kwa siringi.

Mama huyu anakaa juu ya kitanda ya hospitali na ameshika mtoto wake mdogo.

Hizi dawa zimetolewa kwa meza. Kuna zenye ziko kwa box . Zingine zimetolewa nje ya box hizi na zingine ziko kwa chupa zimepangwa mbili mbili.

Mgonjwa huyu analala hospitalini, na madaktari hawa wawili wanajaribu kumtibu yeye. Ameona juu na amepamua mdomo yake kuonyesha kwamba yeye akonashida ya mdomo.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza, kuna yenye imetolewa kifuniko na dawa zimewekwa ndani ya funiko hizi. Kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya chupa ya dawa hizi.

Huyu ameshika dawa hizi kwa chupa. Kuna zingine tatu zenye ziko juu ya meza. Kuna maelezo zenye zimeandikwa juu ya hizi dawa yenye iko kwa chupa.

Hawa wamama wamesimama kando ya gari, gari hiiiko kwa kiwanja imesimama na hawa wamama wawili wamefaa barakoa yao na wamewekaa glovu mikononi mwao.

Daktari huyu ako hospitalini amevaa miwani na barakoa. Anatoa dawa kwa boxi akisoma maelezo yenye imeandikwa juu ya dawa hizi.

Chupa hii ni ya dawa dawa imewekwa ijae kwa chupa hii na imefunikwa mdomo. Kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya chupa hii iliandikwa kwamba dawa zenye ziko kwa ndani ya hii chupa ni tisini.

Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitalini ili apewe chanjo. Daktari anapea huyu mtoto mdogo chanjo.

Mvua mingi imenyesha hapa, maji yamejaa barabarani , hawa watu wanatembea majini na wengine upande ingine na hawa wengine upande ingine wameshika viatu vyao mikononi.

Daktari huyu ako kwa lab anasafisha vitu vyenye vinavyotumiwa hapa kwa lab anafungua tangi akichota maji kwa kikombe ili asafishe vitu zenye vinanatumiwa kwa lab.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza. Kuna yenye iko kwa kibakuli ndani, zingine juu ya meza na zenye ziko kwa chupa. Imeandikwa dawa ya mazai.

Mama na mtoto wake huyo mjamzito, wako ndani ya nyumba wamekaa kitanda wakiendelea na mazungumzo yao.

Mama huyu na mtoto msichana wako mtoni. Wanachota maji kwa mitungi. Msichana huyu anatumia kikombe kujaza maji kwa mtungi yake.

Wamama wenye wako na watoto wadogo kwanzia watoto wa miezi tano hadi watoto wa miaka kumi na nne, wanaambiwa hospitalini walete watoto wao hospitalini wapewe chanjo.

Umati wa watu umejaa hapa na sherehe inaendelea. Wote wameweka mikono juu na kuona pande moja wote naa wote tena wamevaa barakoa.

Hii ni picha inayo onyesha mtu akimimina tembe za dawa mkononi kutoka kwa chupa, dawa hizi ni za kumeza ameziweka mbili kwa mkono wake na bado anamimina zingine.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza dawa hizi kuna yenye Iko kwa chupa na zingine ziko Kwa karatasi amewekwa yote kwa juu ya meza.

Mgonjwa huyu ako hosiptalini, amelala kwa kitanda na daktari anamtibu. Daktari mwingine ako kando yake ili amsaidie.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Zimewekwa kwa meza na zingine zimewekwa juu ya dawa zingine. Kuna maelezo yenye imeandikwa kwa chupa hizi zote na yenye imeandikwa ni oke.

Huyu mgonjwa ako hospitalini. Ameenda hospitalini ili atibiwe. Ako na shida ya meno. Yeye amelala hospitalini. Daktari anatibu yeye.

Huyu mgonjwa analala kitandani hospitalini, ameona juu na daktari hao wawili wanamtibu yeye, madaktari hawa wawili wamevaa barakoa na wameweka glovu kwenye mkono yao.

Hapa kuna mvua nyingi yenye inanyesha. Maji imejaa kila mahali. Hawa wanatembea majini wakikuja kusaidia mwenye nyumba hii atoe vitu ndani sababu maji zimeingia ndani.

Hapa ni duka. Vitu hizi za kuuza zimepangwa kwa duka. Zimepangwa kwa laini na zingine zimewekwa juu ya zingine.

Hospitalini kuna pahali wagonjwa wanakaa ili daktari aite moja kwa moja ili aambie ugonjwa akuna ili atibiwe. Daktari huyu anapima dawa kwa siringi.

Hapa kuna mvua nyingi yenye imenyeshya. Maji zimejaa kwa barabara. Hakuna pahali watu na magari wanapitia. Kuna magari zenye ziko ndani za hii maji.

Mama huyu anatoa dawa kwa chupa, dawa hizi ni za kumeza zimeandikwa maelezo juu ya chupa hizi imeandikwa hii ni ya vitamini mtu anaeza hili apate vitamini kwa mwili wake.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza. Dawa hizi ziko kwa chupa kuna maelezo yenye imeandikwa juu ya chupa hizi .Maelezo hizi ni maelezo yenye inaonyesha siku yenye dawa hizi ilitengenezwa.

Hapa ni duka hawa watu wananawa mkono kwa tanki. Wote wamevaa barakoa mdomo na wanaona mwenye anapiga picha.

Hizi ni madawa zenye zimetolewa kwa boksi na zimewekwa kwa meza na zimepangwa kwa laini moja na kuna maelezo yenye imeandikwa nyuma ya karatasi ya dawa hizi.

Mama huyu ameleta mtoto wake hosipitalini, apewe chanjo na dakitari. Dakitari anampea mtoto huyu mdogo chanjo ya mdomo.

Daktari huyo wako hospitalini, amevaa barakoa mdomo wake, anapima dawa kwa sirinji ameshika dawa kwa mkono yake akimshi ...

Wanafunzi wako darasani. Wanafunzwa na mwalimu wao. Kuna mwanafunzi mmoja mwenye amesimama mbele ya wanafunzi akifunza wanafunzi wengine.

Mgonjwa huyu amelazwa hospitali. Yeye ako na shida ya mguu ndio maana daktari huyu anamfanyia mazoezi yeye ili apone au ashike ini haraka.

Mgonjwa huyu amefunika kichwa yake na daktari huyu mwenye amevaa barakoa anaongelesha mgonjwa akitumia mkono kumwelezea kitu anaambia.

Hapa ni hospitali. Wakati wamama ni wajawazito wanaenda hospitali ili wajifungue mimba yao, wakati wamejifungua hawakubaliwi washike mtoto wao kwanza .Daktari anachukua achunge kwanza alafu mama yake akuje ampeleke mtoto wake.

Huyu mgonjwa ametoa dawa mezani na karatasi yenye iko na maelezoya dawa hizi yenye ametoa kwa meza. Dawa hizi kuna maelezo ambayo zimeandikiwa na daktari wakati unatumia.

Hapa ni hospitali. Daktari na mgonjwa wako ndani ya hospitali. Mgonjwa ameketi kwa kiti na daktari anatoa dawa ya kutibu mgonjwa.

Hii gari ni ya petroli inabeba petroli kwa mtungi hii yenye imewekwa chini hao wako kando ama nyuma ya lori hii wanaona pahali petroli hizi zinaweza mwagiwa.

Hawa watu wako barabarani wanaandamana na maandamano. Wamechoma vitu barabarani moshi imetokea mahali ambao wanaelekea.

Huyu ni mama mja mzito amekaa kwa kiti, na mama huyu mwingine amevaa barakoa, ni mama mwenye ana mzalisha huyu mama mja mzito.

Mama huyu ameinama chini yake akinawa mkono wake. Amefunga kichwa yake na kitambaa.

Daktari huyu anamwongelesha mgonjwa akitumia ishara ya mkono na anaandika karatasi yenye ameweka juu ya meza.

Dawa hizi zenye ziko kwa chuoa imemwakiwa juu ya meza, kwa chuoa hii Kuna maelezo zenye zimeandikwa juu yake..

Hawa vijana wawili wamesimama hospitalini, wakieleza daktari shida yenye iko nayo. Daktari huyu mwingine anajaribu kumshughulikia kumtibu huyo mgonjwa mwingine.

Hapa kunanyesha mvua nyingi, maji imejaa barabarani, hakuna pahali hakuna maji vijana hawa wawili wanaendesha pikipiki yao kwa maji wameweka maziwa juu ya pikipiki.

Kazi ya mjengo inaendelea labda, imeadikwa kwamba mjengo hii ilianza kwa miaka ya elfu mbili kumi na tisa.

Hizi ni dawa zenye zimewekwa juu ya meza. Iko kwa chumba. Kuna siringi yenye imewekwa juu ya meza tena na iko na sindano.

Hapa ni barabara, maji imejaa hapa barabara hadi zimeingia kwa manyumba yenye imejengwa kando ya barabara, hawa vijana wanatembea majini.

Madawa hizi zimetolewa na kuwekwa juu ya meza. Madawa hizi zimepangwa kwa karatasi na zimefunikwa ili hewa isiingie ndani.

Hizi ni dawa za kumeza, zinamezwa kulingana na maelezo ya daktari yenye amekupee ama wakati uko hospitalini ukipewa dawa kuna maelezo daktari anakupea ndio umeze dawa yenye amekupea.

Daktari huyu ameketi chini. Ameweka dawa kwa meza. Anazipima kwa sirinji yake.

Chupa hii ni ya dawa. Imewekwa kwa meza. Kuna maelezo yenye imeandikwa juu yake. Inaonyesha siku ya kutengenezwa na siku yenye haitatumiwa.

Hapa ni hosiptali, daktari huyu anaona mgonjwa analala kitandani, anaona kama bado anapumua.

Mgonjwa huyu ako hospitalini, amelala akiona juu kwa kitanda na daktari anamshughulikia yeye anatibu. Kuonyesha kwamba mgonjwa huyu anaumwa na meno.

Mgonjwa huyu anatibiwa na daktari ,amevaa barakoa kwa mdomo wake ,anakaa kusikia uchungu mwilini wake.

Mama huyu mwenye amesuka nywele yake vizuri ameketi jini na huyu mwingine mwenye amevaa barkoa yake anasugua meno ya huyu mwenye amevalia miwani na kusuka nywele zake vizuri.

Hizi ni mahindi zenye zimeshikwa na wadudu. Mahindi hizi iko kwa shamba iko karibu iive lakini wadudu wameshika.

Huyu ni mfanyikazi hospitalini. Anasafisha vitu zenye zinatumiwa na daktari hospitalini. Anaitumia mikono yake kutengeneza kitu yenye iko juu yake.

Mtoto huyu msichana ameweka leso shingo lake . Amekaa kwa kitanda ya hospiali na daktari amemsalamia na kumwongelesha yeye.

Hizi ni vitu zenye watu wa zamani walikuwa wakitumia wakati wanafanya kinga zao, walikuwa wakitumia hizi vifaa wakati kuna shrehe yenye inafanyika.

Hapa ni mtu, ni pahali watu wanaendesha meli majini, wakati mtu anataka kupita kwa mto anatumia meli hizi kupita, kuna watu wnajua kuendesha hizi meli ndio maana wanaendesha kubeba watu.

Hapa ni meza yenye imewekwa vitu vingi kuna kati na kuna vitu vingine hazionekani vizuri, imeandikwa jina ya kalasinga kuna nambari zenye zimeandikwa chini yake.

Hapa ni barabara yenye imejaa maji na kuna magari zenye zinaendeshwa ndani ya maji. Kuna mwenye anapeleka mtu kwa bodaboda yake.

Dawa hizi zimewekwa juu ya meza, kuna sirinji na sindano, kwa sirinji kuna nambari zenye zimeandikwa kwanzia moja hadi tano.

Mama huyu ako hospitalini alikua amekuja hapa kujifungua mimba yake daktari amejifungua na amepata mtoto wake.

Huyu ako kwa ofisi yake, anafanya kazi kwa ofisi yake. Kuna makaratasi zenye zimeweka kwa picha na maelezo zenye anaandika kwa karatasi hizi.

Hapa ni hosiptali, kuna madawa zenye zimepangwa kwa meza, kuna kitanda zenye wagonjwa wanalalia. Mgonjwa huyu amelala kwa kitanda, ameona juu na daktari anamtibu.

Mama ameketi kwa kiti, amemshika mtoto wake mndogo na daktari anaoea chanjo ya mikono, mtoto analia wakati daktari anaoea chanjo.

Hapa mto kuna maji yenye imejaa. Watu hawa wanataka wapite mto hio waende pande ingine. Hawagonji kuingia maji. Mtu mmoja amejitolea ili abebe moja moja hadi iishe.

Hawa wamama wawili wako ndani ya nyumba wanadhona batakoa ya kuweka mdomo, wamefaa barakoa na wamefaa miwani machoni.

Mama huyu mwenye anakaa kwa kiti amepeana mkono yake ili daktari ampee chanjo.

Hii ni chupa ya dawa, imewekwa juu ya meza na imefunikwa mdomo, kuna maelezo yenye iliandikwa juu ya hii chupa.

Hapa kuna msanyiko ya watu wengi, kuna gari yenye imeanguka na gari ngine ya petroli, gari ya petroli iko kando na ngine yenye imeanguka iko pande ngine, watu wengi wako hapa wakiangalia hii gari yenye imeanguka barabarani.

Hii ni chupa ya dawa, imewekwa kwa meza na imefunikwa mdomo ili hewa isiingie ndani. Zinatumiwa kutibu mgojwa, wakati mgonjwa ameshikwa na ugonjwa anatumia hii dawa ili apate afueni kwa haraka.

Daktari huyo amekaa kwa kiti na ameshika kalamu mkono wake. Mgonjwa pia amekaa kando yake. Daktari amevalia kipimio ya kupima mgonjwa. Anaongelesha mgonjwa akitumia ishara ya mguu kuonyesha kwamba anaeleza mgonjwa.

Mlemavu huyu inaonyesha kwamba yeye ako na shida katika mwili yake, bibi yake anamlalisha yeye kitandani, ako na saa kwa mono yake na pia kuna gari ya walemavu yenye ameweka kando pale yenye analalia.

Kijana huyu ameketi kwa kiti, ameona juu na daktari anatibu anaona mdomo yake mahali ameumia.

Hapa ni hospitali, pahali watoto wadogo wenye wamezaliwa huku hospitali wanachungwa huku, wanapewa chakula huku na madaktari na wanachungwa huku hadi masiku zenye zimepewa ili watoke na wapelekwa na mama wao ili walishwe huko nyumbani.

Dawa hizi ziko kwa meza kuna zenye zimetolewa kwa chupa zimewekwa meza juu na chungwa tena iko kwa meza, hizi zinatumiwa na mgonjwa mwenye amekuwa na ugonjwa anatumia hii dawa ameze ili apate akue kwa haraka na.

Hapa ni wamama peke yako. Wako kwa kiwanja. Kuna wenye wamekaa chini na wengine wamekaa kwa kiti. Wote wamevaa leso na kuna mama mwengine amesimama mbele yao akiongelesha.

Mama huyu amemleta mtoto wake mdogo hospitali ili daktari ampe chanjo.

Huyu ni mama mganga, yeye anafanya kazi ya kuambia mtu kitu anapotaka, mtu anapotaka kitu afanye kwa haraka na atende vile anataka. Anaenda kwa mganga halafu anaambiwa afanye hivi na baada ya hiyo atalipa mganga huyo.

Hapa ni hospitali, madaktari hawa wamama wanasafisha vitu za kutumia hapa hospitali.

Ma ofisa hawa na maskari wako hii nyumba na kila mtu amefunika mkono wake, iwapo wanabeba karatasi kwa mkono wakiangalia kotu kinaendelea hapa ama wamekuja hapa kuona maendeleo inayo endelea hapa.

Hawa ni madaktari na mgonjwa wako kwa hospitali, mgonjwa amekaa kwa kiti iwapo madaktari wako wakisimama wakiangalia mezani na pia mgonjwa anaangalia mezani, yeye anataka atibiwe.

Hapa kuna mvua nyingi, imenyesha sana. Maji imefurika hapa kwote hakuna pahala ambapo haina maji, kuna mahali tu moja pa kupitia ambayo maji haikuingia adi hapo, lakini hapa kwote maji yamejaa kwa mto.

Mgonjwa na madaktari wako hospitali mgonjwa amelala kitandani na daktari hawa wawili wanajaribu kumtibu yeye anatibu yeye kutolea meno .

Hawa ni madaktari wakakua hospitali. Wao wanajaribu ni kama anamtibu daktari mwengine. Wako kwa labi wakioparati vitu vya labi.

Hapa barabarani imejaa maji na kuna watu wanatembea kando ya barabara wengine wanatumia magari, wengine pikipiki na wengine wanelekea upande ingine.

Hapa ni barabara yenye imeboromoka ilijengwa lakini haikujengwa vizuri ndio maana imeboromoka kuna watu wanapiga picha kuonyesha kwamba barabara hii haikujengwa vizuri kuna wengine wanaendelea kuona barabara huko mbele.

Hapa ni barabara yenye imeharibika sanaa. Haipitwi na magari hata pikipiki haiwezi pita hapa. Watu wanapita kando yao na hapa yenye imeharibika, kuna maji yenye inapita.

Misimu ya mvua ni mingi, wakati kuna msimu ya mvua nyingi inaleta madara mengi kwa watu, hapa maji pamejaa kwa uwanja, zimeingia hadi kwa nyumba za watu.

Hapa kuna maji yenye yamejaa barabara zimejaa hadi zimeingia kwa manyumba. Mama huyu na mtoto wake wanatembea majini. Na mtoto anabeba kuni kwa shingo lake.

Daktari ameshika dawa kwa chupa na kuna ameweka kwa sindano. Anataka amtibu mgonjwa akitumia sindano.

Hawa watu wanasimama. Kuna wanawake na wanaume. Huyu baba mwenye amevaa saa ya mkono, na kuna kitu anazivishwa zenye zimewekwa juu ya meza. Mwingine anamtekea maji.

Mdawa hii zenye ziko kwa chupa, zinatumiwa na mtu wowote, mwanaume, wanawake na hata watoto. Dawa hizi zinaongeza vitamini kwa mwili ya mtu.

Daktari huyu amevaa miwani na barakoa. Anapima dawa ili atumie kumtibu mgonjwa.

Hawa ni wafanyikazi wa hospitalini wamejifunika maskio na kichwa ,wako kwa hospitali wanawashughulikia wagonjwa wenye wamekuja hospitali hao wanafanya kazi ya kutibu wagonjwa hospitalini.

Hawa wako hospitali wanaongea wakiongelesha mama mmoja mwenye amekuja kuchifungua mimba hospitali. Wanaeleza au wanaongea na yeye wakitumia ishara ya mkono na kuna wenye wanaangalia kwa kitanda.

Hizi dawa ziko kwa chupa tano, imeandikwa maelezo kwa kila chupa.

Awa ni madaktari wawili anazukua meno ya huyu mtu mwenye amelala kitandani na ameangalia juu.

Hapa imenyesha mvua mingi, hadi maji imejaa hapa barabarani. Imejaa hadi kwa maduka zenye ziko kando ya barabara.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa tatu. Daktari amesika dawa kwa chupa ingine akipimia sirinji.

Mama huyu ameinama chini, na ameweka mtungi yake ndani ya karae na anachota maji kwa tangi.

Hapa barabarani, watu wengi wanatumia miguu wakienda, wengine wanatumia pikipiki, wengine wanatumia magari. Kuna magari wanaenda na magari zenye zinakuja. Kuna mtu mwenye amevaa bagi yake begani. Anaendesha gari ya kuchukua mzigo wa barabara.

Hawa watoto wananawa mkono kwa tanki, wanafungua tanki alafu wananawa, hapa ni hospitali wananawa mkono alafu waingie kwa hospitali.

Wamama wawili wameleta watoto wao wadogo hapa hospitali ili wapewe chanjo.

Hapa kuna moto kubwa yenye imechoma hapa mahali. Imechoma miti mingi na imeua wadudu wadogo wenye wanaishi ndani ya miti na nyasi.

Hapa ni hospitali , baba huyu analala kitandani na daktari amemshika mkono huyu baba mwenye amelala kitandani.

Hapa ni hospitali. Daktari huyu ako kwa mahali watoto wadogo wenye wamezaliwa hapa hospitali wanachungwa.

Hawa wako hospitali, kuna wagonjwa wenye wamekuja hapa hospitali watibiwe na daktari, Huyu daktari wa kike amevaa barakoa na amevaa miwani machoni yake.

Madaktari hawa wako hospitalini. Mgonjwa amekuja kumstaki ugonjwa wake. Amelala kitandani iwapo daktari anashukulikia atibu yeye.

Hawa ni madaktari wako hospitalini na kuna mgonjwa amekuja hospitalini atibiwe. Daktari anasafishia sikio lake mgonjwa. Inaonyesha kwamba mgonjwa anaumia, anaumwa na sikio lake.

Manyumba hizi zimeporomoka, inaonyesha kwamba kuna mvua nyingi inaendelea kunyesha hapa. Kuna makaratasi zenye maji zimechukua hapa manyumba na miti mingi zimechukuliwa na maji kwa hizi maduka.

Hawa ni mafundi wa kujenga manyumba wote wamevalia kofia ya mafundi wanaona vile nyumba imeporomoka inaonyesha kwamba hii nyumba haikujengwa vizuri ndio maana wamekuja kuona na kutazama vile itajengwa na vile itawezekana kujengwa vizuri.

Hapa ni hospitali. Wafanyakazi hawa wamesimama kitanda ambacho kuna mtu mwenye amekufa.

Hapa hospitali. Kuna pahali wagonjwa wanenda kulala. Kuna vitanda vimeoangwa kwa laini hili wakonjwa wakikuja hapa kulala huku hili wapate kutibiwa.

Hapa ni hospitali. Kuna daktari na mgonjwa. Mgonjwa amekuja kumstaki ugonjwa yake. Daktari pia anamwelezea mgonjwa pahali anaumwa. Anamwelezea akitumia ishara ya mkono.

Hapa ni nyumba yenye imejengwa ili viti hizi za kuzima moto inachungwa hapa na inauziwa hapa.

Watu wamejaa haoa barabara, wanakna gari hizi zenye wamegongana barabarani, kuna gari ingine ya petroli.

Mama huyu ameshika kifagio ya kusafisha nyumba na ameshika maji kwa ndoo.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa. Zimewekwa juu ya meza na imeandikwa maelezo juu yake.

Mtoto huyu na mama huyu anamwekea dawa kwa mkono yake, ndio atumie kunawia mkono yake. Yeye amefunga mdomo wake na pia mama amefunga pia.

Hao wamama wameketi, kuna mmama moja anamshika mmama mwengine ambayo amezirai, ameanguka chini, yenye anapoesha na kushika huyo mmama mwenye amezirai chini.

Hawa ni madkatari wawili na askari, wote wamevaa barakoa na hawa madaktari wawili wananawa mikono yao hapa kwa tanki.

Kwa hospitali kuna mgonjwa, daktari, kuna dawa ya kutibu mgonjwa. Mgonjwa huyu amelala kwa kitanda. Daktari pia anamtibu yeye. Anatumia dawa na vitu vya hospitali kumtibu mgonjwa.

Madawa hizi zimetolewa kwa chupa zimemwakiwa kwa meza na Kuna kitu juu zenye inatolewa hizi dawa zote zimewekwa kwa meza na Kuna na Kuna zingine Bado ziko kwa chupa.

Hizi ni madawa zenye zimetolewa ndani ya chupa. Dawa hizi ni nyekundu ni za kumeza.

Dakitari anamtibu mgonjwa hospitali. Naona mgonjwa huyu anaumwa na mkono, akona vidonda mkononi. Daktari anajaribu amtibu yeye.

Huyu baba ni mlemavu. Mama huyu anamlalisha huyu mlemavu kwa kitanda. Mlemavu huyo akitoka kwenye kiti yake ya ulemavu, yeye anataka kulala ndio maana madam analalisha yeye kwa kitanda.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa, kuna maelezo zenye zimeandikwa, kuna syringe na sindano.

Vijana hawa wamefunga barabara, wamechoma vitu barabara ile magari wasipite hapa. Wako barabara wamechoma vitu vingi. Na kuna gari yenye imesimamishwa katikati ya barabara

Huyu ni daktari na mama mwenye amelala juu ya kitanda, ameona juu na daktari anaona meno zake.

Baba huyu ameketi hospitalini na daktari anampea chanjo ya mkono yeye ameshika bafu yake akimwangalia daktari.

Mama huyu ameshika mtoto wake na amekaa kwa kiti ya hospitali na daktari pia anampima mtoto huyu mdogo.

Maji pamejaa barabarani, na mvua nyingi inataka inyeshe tena. Hawa wasichana wawili wanaendezea pikipiki kwa maji. Amefunga maziwa kwa pikipiki na mwenye amekalia pikipiki na mwingine anavuruta pikipiki wakienda kwa maji.

Hapa kumenyesha mvua mingi. Watu wanatembea majini. Maji imeingia hadi kwa nyumba. Kuna kijana anatoa kijiti ndani ya maji na kuna mwingine anachunga mbuzi kando ya nyumba.

Hapa ni hosipitali mama huyu ameweza kuleta mtoto wake hosipitalini ili apewe chanjo. Daktari anampea mtoto chanjo ya mdomo.

Dawa hizi ziko Kwa chupa zimewekwa kwa meza hizi dawa zinatumiwa na mtu wakati mtu ni mgonjwa anaenda hospitali kuleta ama kuambia daktari kwamba yeye ni mgonjwa alfu daktari anambea dawa hizi ndio.

Mama huyu mwenye ameketi katika kitandani cha hospitalini, alikuwa mja mzito alikuwa amekuja kijifungua mimba yake, na watu majirani yake wamekuja hospitalini wakuje waone. Mama huyu anamwongelesha yeye akitumia ishara ya mkono.

Hizi ni dawa zenye ziko kwa chupa inaonyesha kwamba hizi dawa ni dawa zenye zunaongeza vitameen kwa mwili ya hizi dawa zinatumiwa na mtu mwenye ana ni mgonjwa ama mtu mwenye ama mtu mwenye anataka kuongeza vitamini kwa mwili wake.

Mama huyu na mtoto wanaeka mtungi maji, mtoto anacheza na mama anamwagia maji kwa mtungi, inaonyesha kwamba, maji yenye mama ameleta alkuwa aweke mtungi ndio itumiwe kunawia mikono ama itumiwe kwa kazi yeyote inatakikana ifanyiwe.